Kundi la watu wanne wakiwa wamesimama mbele ya bango la benki, watu hao wamevalia mavazi yanayoendana na benki hiyo na wawili kati yao wanashikilia bendera ya benki hiyo. Hii inaashiria utangazaji au hafla ya benki na wafanyakazi wa benki wakiwa wawakilishi.

Jengo la tawi la benki, mlango wa benki una matangazo mbalimbali ya huduma za kifedha. Jengo hili linaashiria utoaji wa huduma za kifedha kwa umma, ikiwemo uwekaji na utoaji wa pesa, ambapo watu wanaweza kwenda kuhifadhi fedha zao kwa ajili ya kuweka kwa usalama zaidi.

Eneo la mapokezi katika ofisi au tawi la benki wateja wawili wamesimama mbele ya dawati na kusubiri kuhudumiwa na mhudumu ambaye ameketi, mandhari hiyo inaonyesha mazingira rasmi na nazifu vijana aksi utaratibu wa ofisi za kibenki.

Ndani ya baa iliyojaa watu wengi wanaofurahia muda wao, taa za kuvutia zimepamba dari na kuna sehemu ya kuhudumia vinywaji iliyojaa aina mbalimbali za pombe, taswira hii inatoa hisia ya shamrashamra na burudani, ambapo watu wanaenda kuburudika pamoja na kujiliwaza.

Vifaa mbalimbali ndani ya gari mpya yenye viti vya ngozi ya rangi ya kahawia na dashi bodi yenye muundo wa kisasa, usukuani na vitu vimefunikwa kwa prastiki ikionyesha gari hili bado ni jipya na halijawahi kutimika, hii huwakilisha uuzaji wa magari au vifaa vya magari.

Sehemu ya ndani ya gari inayoonyesha vifaa mbalimbali vinavyopatikana sehemu ya mbele ya gari, ikiwemo gia pamoja na usukani. Mandari yanaonekana ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za magari au vifaa vyovyote vinavyohusiana na magari.

Mtu akiwa amesimama mbele ya duka linalo juhusisha na uuzaji wa maziwa, duka hilo limepakwa rangi na lina madirisha; biashara hii inalenga kuuza maziwa na bidhaa nyingine za maziwa kwa wateja, kutoa huduma ya jumla na rejareja na ku wawezesha wanajamii kuweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku.

Mwanaume ambaye anaonekana amesimama nje ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa kutokana na mabango yaliyosheheni nje, aidha akimsikiliza mtoa huduma aliyeko ndani ili aweze kupatiwa huduma, mazingira kama haya katika jamii ni muhimu kwani huwaraisishia wanajamii kuweza kupata bidhaa zilizo bora zaidi.

Mashine ya kuuza maziwa kwa njia ya kujimiminia inayojulikana kama mashine ya maziwa, mashine hiyo imeandikwa maziwa freshi, na ina uwezo wa kutoa maziwa safi na tayari kunywewa, kwa njia ya kisasa; huu ni mfumo wa kisasa wa uuzaji wa bidhaa za maziwa unaoruhusu wateja kujinunulia maziwa kwa urahisi na kiasi wanachotaka.

Mashine ya kisasa na bora iliyo na matangazo yanayo husiana na maziwa pamoja na taswira za watoto wenye furaha ,mashine hiyo imewekwa kwenye eneo la huduma labda duka la rejareja, mashine hii inatoa maziwa safi na inatoa huduma ya kujitegemea.

Kundi la watu labda wakulima wa maziwa au wafanyakazi, wameketi kwenye meza na kuinua vikombe vya maziwa kusherehekea. Watu wengi wametabasamu na furaha na maziwa ni kitovu cha mkutano huo. Hii inasisitiza umuhimu wa bidhaa za maziwa na jamii ya wazalishaji.

Duka la kuuza maziwa kwa njia ya kujipimia lenye bango linalosema mashine ya maziwa na maziwa freshi, mteja anaonekana akiingia ndani ya duka akionyesha urahisi wa kupata huduma ya maziwa hii inaakisi mfumo wa biashara wa maduka yanayouza bidhaa za maziwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Mwanamke muhudumu amesimama mlangoni mwa duka la kuuza maziwa, duka hilo lina matangazo yanayoeleza aina ya maziwa yanayouzwa ikiwemo maziwa yaliyo tayari kunywewa, hii inaonyesha biashara ya maziwa inayotumia mashine kuwahudumia wateja na kuwarahisishia kuweza kujipatia huduma hiyo kwa ufanisi mkubwa na kwa kiwango cha juu.

Mashine mbili ambazo ni bora na za kisasa, zinaonekana kuwa katika eneo la wazi ambapo mtu yeyote anaweza kwenda kujihudumia na kupata huduma ya maziwa. Zikiwa zimesheheni taswira mbalimbali za ng'ombe, huku pembeni yake kunaonekana binadamu ambaye ama anajihusisha na ununuzi wa maziwa katika mashine hizo.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa katika jamii, likiwa limesheheni mabango mbalimbali inaonyesha kuwa upatikanaji wa bidhaa hizo katika eneo hilo, kwa ndani kunaonekana kuwa na mtu ambae ni muuzaji akijishunghulisha na vitu vya ndani katika duka hilo. Mazingira haya yanaonyesha jinsi upatikanaji wa bidhaa za maziwa ulivyo muhimu katika jamii.

Mashine ya kisasa inayojihusisha na uuzaji wa maziwa ikiwa ndani ya duka ambayo inatoa maziwa safi kwa wateja, mashine hiyo inaonekana imezungukwa na bidhaa nyingine za chakula, mashine hii huwaruhusu wateja kujihudumia wenyewe hivyo inaonyesha matumizi ya teknolojia kama hii katika uuzaji wa maziwa safi na bora ambayo yatawapendeza wanajamii.

Mteja akijihudumia maziwa safi kutoka kwenye mashine akiminina maziwa kwenye glasi. Mashine mbili za kuuza maziwa zinaonekana zikiwa zimewekwa kwenye ukuta zikiwa na nembo ya maandishi inayoashiria huduma au upatikanaji wa maziwa. Hali hii inawakilisha duka la kisasa la maziwa ambapo wateja hujihudumia wenyewe bila kusubiri mhudumu wa kuweza kuwahudumia.

Duka ambalo liko wazi huku limesheheni taswira mbalimbali za ng'ombe ikionyesha upatikanaji wa bidhaa za maziwa katika duka hilo. Kwa ndani kunaonekana kuwa na mashine ambayo inatoa maziwa ya kisasa zaidi, ambayo yanakuwa yamehifadhiwa katika ubora na ufanisi wa hali ya juu ili kuwawezesha wateja kupata maziwa yaliyohifadhiwa kwa kiwango kizuri.

Mashine bora na ya kisasa inayojihusisha na utoaji wa maziwa katika jamii. Imesheheni mabango mbalimbali ikiwemo "Maziwa freshi" pamoja na ng'ombe wa maziwa aliyenona ikiashiria maziwa hayo ni bora na yamehifadhiwa kwa ufanisi mkubwa na kwa ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo ni muhimu kwa jamii kutumia kwani maziwa hayo yana afya kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Mashine bora na ya kisasa ambayo ni maalumu kwaajili ya utoaji wa maziwa kwa kieletroniki ikiwa katika eneo la wazi, ambapo linawawezesha wanunuaji kuweza kujihudumia huduma za maziwa, pia imesheheni taswira mbalimbali ikiwemo ngómbe wa maziwa na mtoto, hii inaonesha jinsi gani maziwa hayo yaliyo bora na yaliyo wekwa katika uhifadhi mzuri kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Mteja akijihudumia maziwa safi kutoka kwenye mashine ya kisasa, akiwa na vyombo viwili vya kupokelea maziwa. Nyuma yake kuna mashine nyingine mbili zinazothibitisha upatikanaji wa bidhaa kwa wingi na mzunguko. Hali hii inawakilisha duka la kisasa la maziwa ambapo wateja hujihudumia wenyewe.

Mashine inayojihusisha na utoaji wa maziwa katika jamii, ikiwa imesheheni maandishi, mabango yakionesha ni jinsi gani inahifadhi maziwa katika ubora wa hali ya juu. Mashine hii ya kisasa ni muhimu kwani inahifadhi maziwa katika kiwango cha ubora wa hali ya juu, na kinamuwezesha mtumiaji au mnunuzi kujihudumia mwenyewe kiautomatiki, bila kuwa na mhudumu.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa ambayo inaonekana iko katika eneo la wazi. Mashine hiyo inaonekana kuwa na maandishi na taswira mbalimbali, kama vile maziwa, pamoja na ng'ombe, ikionyesha ni maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, na inatoa maziwa safi tayari kunywewa kwa njia ya kujihudumia. Hii inawakilisha biashara za rejareja zinazouza maziwa katika jamii.

Mashine ya maziwa ndani ya duka ambalo inatoa maziwa safi yaliyochemshwa. Mashine hiyo imeandikwa maziwa freshi, ikionesha huduma ya maziwa ya rejareja. Huduma hii inawezesha mteja kununua maziwa kwa kutumia kiasi anachotaka.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa inauza maziwa yaliyosafishwa kwa bei ya shilingi kumi. Hii inaonesha jinsi teknolojia inavyotumika katika biashara ya maziwa. Kurahisisha upatikanaji wa bidhaa za maziwa kwa wateja na jamii kwa ujumla.

Duka lililosheheni mabango mbalimbali likionyesha linajihisisha na uzaji wa maziwa mtindi pamoja na freshi, kutokana na kuwa limesheheni taswira mbalimbali za ngombe pamoja na maziwa, huku kwa ndanikunaonekana na mtu ambae ni mtoa huduma hizo akifanya kazi zake , mazingira yanaonyesha upatikanaji wa maziwa kwa jamii kila siku .

Ndani ya duka dogo lililopangwa kuuza bidhaa za maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa iliyo na matangazo yanayohusiana na maziwa safi na mtoto anayecheka. Taswira hii inaeleza biashara ya rejareja ya bidhaa ya maziwa katika jamii.

Mashine ya kisasa inayotoa maziwa ndani ya duka, ambayo huuza maziwa moja kwa moja kwa wateja, ikionyesha huduma ya kutoa maziwa safi; wateja wanaweza kupata maziwa safi kwa urahisi, kulingana na mahitaji yao na kiwango chao cha fedha walichonacho.

Mashine bora na ya kisasa ambayo inaonekana inatoa huduma za upatikanaji wa maziwa katika jamii, zote zikiwa zinatumia mfumo wa kielektroniki ili kurahisisha upatikanaji wa bidhaa hizo, kwa pembeni kunaonekana kuwa na mtu ameshikilia jagi pamoja na glasi ambayo anatoa maziwa kwenye jagi na kumimina kwenye glasi hii inaonyesha jinsi gani maziwa hayo ni bora na yanaweza kufaa kwa afya ya binadamu.

Rafu iliyojazwa bidhaa mbalimbali za maziwa kama vile mtindi, kwenye rafu hiyo kuna chapa tofautitofauti za bidhaa za maziwa, hili ni duka la bidhaa za rejareja ambalo linatoa huduma kwa wateja kwa kuuza bidhaa mbalimbali za maziwa.

Duka la uuzaji wa bidhaa za kila siku, likionekana likiwa wazi huku juu likionyesha mabango ya taswira mbalimbali, ikiwemo vifaa vya kuhifadhia maziwa, pamoja na ng'ombe pamoja na jina la kampuni hiyo. Inaonekana kuwa wanajihusisha na uuzaji wa vifaa vya kuuza kuhifadhia maziwa au kukamulia maziwa.

Mwanaume akitabasamu karibu na mashine ya kutoa maziwa, mashine hii huuza maziwa safi yaliyosafishwa na inaonekana imewekwa karibu na duka. Mashine hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyotumika kurahisisha upatikanaji wa bidhaa za maziwa kwa wateja, huku ikionyesha furaha na mafanikio katika biashara.

Mwanamke akijihudumia mwenyewe kwenye mashine inayotoa maziwa kwa njia ya kielektroniki, mashine hii inaweza kupatikana kwenye maduka ya rejareja au hata kwenye maduka makubwa, mashine hii hutoa maziwa masafi na yaliyochemshwa na huokoa muda na juhudi kwa wateja.

Mashine bora na ya kisasa inayotoa bidhaa za maziwa ikiwa katika eneo la wazi, limesheheni taswira mbalimbali wakiwemo ng'ombe wa maziwa pamoja na watu ambao wanakunywa maziwa hayo, hii inaonyesha jinsi gani mashine hizi, zimekuwa bora katika kuhakikisha jamii inapata maziwa yaliyo katika uhifadhi mzuri na aliyohifadhiwa kwa kiwango cha hali ya juu bila kuweza kuiathiri jamii kwani yamehifadhiwa kwa ubora zaidi.

Mwanaume akiwa amesimama mbele ya mashine bora na ya kisasa, inayotoa bidhaa za maziwa; ikiwa imesheheni taswira mbalimbali ikiwemo picha ya mtoto pamoja na ng'ombe anayetoa maziwa, hii inaonesha umuhimu wa upatikanaji wa bidhaa za maziwa yaliyoandaliwa katika ufanisi mkubwa na ubora wa hali ya juu katika jamii.

Kochi la kisasa la rangi ya bluu likiwa na mito ya rangi ya manjano ikionekana katika chumba cha maonyesho, nyuma yake kuna samani nyingine mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuonyeshwa na kuuzwa, hali hii inawakilisha duka la uuzaji wa samani za majumbani.

Wanaume wawili ambao ni mafundi seremala wamevalia sare za bluu, wote wakiwa wamejikita kujishughulisha na utengenezaji wa samani mbalimbali. Nyuma yao kumeonekana kuwa na samani ambazo tayari zimeshakamilika. Mazingira yanaashiria eneo la utengenezaji wa samani mbalimbali ikiwemo stuli, vitanda pamoja na meza.

Sofa zikiwa katika mpangilio mzuri zenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe zinaonekana zikiwa zimewekwa huku kwa mbele kunaonekana kuwa na sturi ndogondogo mazingira yanaonyesha ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali za majumban, huku kwa mbali kunaonekana kuwa na mtu amevaa koti lenye rangi nyekundu aidha ni mtengenezaji au mnunuzi wa samaani hizo.

Sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali za vitanda, ambazo zimetengenezwa kwa mchanganyiko wa chuma pamoja na mbao, ili kuonyesha uimara zaidi utakaoweza kuwavutia wateja. Samani kama hizi ni rahisi kuharibika, hivyo zinahitaji kutengenezwa katika ubunifu ambao utaweza kumvutia mteja.

Samani mbili za mbao zilizopangwa mbele ya jengo la bati, samani hizi zina viti viwili vilivyotengenezwa kwa mbao muundo wa samani unaonyesha uhodari na ufundi katika utengenezaji wa samani za kisasa. Mazingira yanaonyesha wanajihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani, ikiwemo meza pamoja na masofa.

Duka la samani lililojazwa na sofa za aina mbalimbali. Kuna sofa za rangi na maumbo tofauti tofauti, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu pamoja na meza ndogo, ikionekana katikati. Samani nyingi zina vibandiko vya bei au kuuzwa kuonyesha kuwa ni duka la samani.

Seti ya meza ya mbao ya kulia, yenye viti sita; meza hiyo ina sehemu ya glasi juu yake na sehemu ya mbao iliyochongwa katikati. Hii inawakilisha duka la samani ambalo huuza vitu vya nyumbani, vilivyotengenezwa kwa ufundi na umaridadi mkumbwa zaidi.

Sehemu ya duka la uuzaji wa samani nimesheheni samahani hizo mbalimbali ikiwemo meza pamoja na sofa kwa mbali kunaonekana kuwa na taa ambazo zimewekwa juu ya dari zikitoa mwanga hafifu katika eneo hilo, hii inaonyesha ni jinsi gani maeneo ya uuzaji wa samani yanatakiwa yawe na mpangilio mzuri ili kuwawezesha wateja kuweza kuvutiwa na bidhaa hizo na kuweza kuziinua.

Samani mbalimbali za majumbani kama vile; sofa, viti pamoja na kitanda zikiwa ndani ya chumba zikiwa zimepangiliwa katika muundo wa kuvutia. Juu ya dari kunaonekana kuwa na taa inayotoa mwanga katika chumba hicho. Mazingira yanaonekana kuwa ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani.

Chumba kilichosheheni vipande vya mbao chini huku kukiwa na samani za chakula, meza ya duara na viti vikiwa vinaonekana, kwa pembeni kunaonekana kuwa na kabati, huku kwa mbali kukionekana kuwa na mwanga unaotokea nje au sehemu ambapo vinatengenezwa vifaa hivyo. Mazingira yanaonekana ni utengenezaji wa samani za majumbani kwa ajili ya chakula au kwa ajili ya sebuleni.

Eneo la nje lililosheheni samani mbalimbali vikiwemo vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa chuma pamoja na mbao, inaweza ikawa ni karakana kwa ajili ya maandalizi ya utengenezaji wa samani hizo, au ni eneo maalumu ambalo vitanda vikishatengenezwa vinakuja kuwekwa hapo, ili wateja wakija wafike waone moja kwa moja kuwa ni sehemu ya wazi ambayo wanaweza kujipatia samani hizo.

Chumba kikubwa kilichosheheni samahani mbalimbali zikiwa zimepangiliwa katika muundo mzuri, huku taa zikionekana juu ya gari zikitoa mwanga ndani ya chumba hicho, samani zinazoonekana ni kama vile sofa, meza pamoja na sturi, mazingira haya yanaashiria sehemu inayojihusisha na uuzaji wa samani mbali mbali za majumbani.

Sebule ya kifahari iliyopambwa kwa samani za mbao meza kubwa ya kulia chakula yenye viti sita imepangwa katikati ya chumba, pembeni kuna kabati la kuwekea vyombo. Mwonekano huu unawakilisha biashara za samani ambapo samani zinapangwa katika mazingira ya nyumbani kuonyesha uzuri wake ili kuweza kuwavutia wateja.

Ndani ya chumba ambapo samani mbalimbali zinaonekana zikiwa zimepangwa katika mpangilio mzuri unaoweza kuvutia wateja kuna sofa za rangi ya kijivu pamoja na sofa za rangi ambayo inafanana na kijivu, zikiwa zote kwenye mpangilio mzuri. Mazingira haya yanaonesha uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani yakiwemo makabati pamoja na viti.

Chumba kikubwa kilichosheheni samani mbalimbali ikiwemo meza, viti pamoja na masofa vikiwa vimepangiliwa katika muundo unaovutia wateja, juu ya dali kunaonekana kuwa na mwanga ambao unaruhusu moja kwa moja kutoa mwanga katika mazingira hayo, kwa mbali kunaonekana kuwa na kabati jeusi, mazingira haya yanaonyesha uuzaji wa samani za majumbani ambapo wateja wanaweza kwenda kununua.

Mchakato wa ujenzi wa meza kubwa ya mbao, muundo wake una miguu iliyotengenezwa kwa mbao nzito, na kuimarishwa kwa nondo za chuma na kuifanya meza hiyo kuwa imara na ya kipekee. Inafaa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaotafuta samani za kudumu. Hii sehemu inaonekana, wanajihusisha na uuzaji au utengenezaji wa samani mbalimbali za majumbani.

Duka la thamani limejaa sofa za aina tofauti tofauti zenye rangi mbali mbali baadhi ya sofa zina meza ndogo na glasi karibu yake, taswira hii inaonyesha biashara ya uzaji wa thamani za kisasa ambapo wateja wanaweza kwenda kujipatia huduma hiyo na kwenda kuongeza uzuri wa majumbani kwao.

Ukumbi wa hoteli ya kifahari uliopambwwa kwa meza na viti vya kisasa, ambavyo vinaonekana kuwa na taswira ya vipepeo vinavyopendezesha eneo hilo, muhudumu akiwa amesimama akisubiri wateja pamoja na viti vya kupumzika, na milango mikubwa yenye umbo la ufundi unaonekana kuwakilisha mazingira ya kifahari, na huduma bora za hoteli hiyo.

Hoteli iliyopambwa kwa mbao ndani na nje, menyu kubwa ya vyakula vya aina mbalimbali vikiwemo nyama na mbogaa vimewekwa nje ili kuvutia wateja, hoteli hii ina muonekano wa kuvutia na imetengenezwa kwa njia za kitamaduni.

Eneo la mapumziko ndani ya hoteli yenye samani za kisasa . Ndani kumepambwa kwa rangi ya bluu na samani za kuvutia, huku kukiwa na sehemu ya kulia chakula kwa nyuma, hii inawakilisha mazingira ya hoteli ambapo wageni hupumzika na kuhudumiwa.

Soko la ndani la bidhaa mbalimbali za chakula kama vile: mboga na matunda, yaliyopangwa kwenye stendi, wateja wanauziwa bidhaa hizo; mazingira haya yanaashiria shughuli za biashara na yanaonyesha huduma inayotolewa na wauzaji wa rejareja wa bidhaa hizo.

Duka la asili lenye bidhaa mbalimbali za vyakula na viungo, mifuko mikubwa yenye aina tofauti za maharage na mbegu imepangwa mbele ya meza; nyuma ya meza kuna bidhaa nyingine za chakula na mazuria yenye nakshi za kitamaduni yamepambwa kwa juu yakionyesha jinsi gani duka hilo la asili limesheheni bidhaa mbalimbali zinazoweza kukidhi mahitaji ya wanunuaji.

Soko lilichangamka likionekana kuwa linajishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za chakula, ikiwemo: vitunguu, nyanya, matango, hoho, viazi mviringo pamoja na mboga za majani. Kwa mbali kunaonekana kuwa na wateja ambao wanajihusisha na ununuzi wa bidhaa. Huku kwa karibu zaidi kunaonekana kuwa na muuzaji wa bidhaa aidha akichambua mboga za majani.

Duka dogo lenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali, bidhaa hizo ni pamoja na vipodozi na vitu vya mapambo, vikiwa vimepangwa vizuri ili wateja waweze kuviona. Wateja kadhaa wanaonekana wakihudumiwa na muuzaji ndani ya duka hili. Hali hii inawakilisha duka la jumla na rejareja ambalo lipo ndani ya soko.

Watu wawili wanatazama bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye stoo, duka hilo limepambwa kwa vioo na linavitu vingine vya mapambo vilivyopangwa vizuri, taswira hii inaonyesha duka la biashara zinazouza bidhaa za sanaa za mapambo au inaonekana kuwa duka lipo katika mazingira ya soko ambapo watu wengi hupita na kuweza kuchagua bidhaa hizo.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali hasa matunda na mboga mboga. Mauzo ya matunda kama maembe na ndizi yamepangwa kiustadi, hali hii inaonesha shughuli za kibiashara na mazingira yamepangwa soko la ndani ambapo watu wanajipatia mahitaji yao ya kila siku.

Soko lililosheheni bidhaa mbalimbali zikiwemo nyanya, hoho, karoti, ndizi pamoja na mboga mboga, wanunuaji wanaonekana wakichagua bidhaa hizo kwaajili ya kuweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku, pia kwa mbali wauzaji wanaonekana wamekaa chini ya myamvuli ambapo wakiwahudumia wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo.

Bidhaa mbalimbali za ngozi kama vile mikanda na viatu zilizopangwa kuuzwa, bidhaa hizi zimewekwa kwenye stendi na rafu zikionyesha aina za rangi tofautitofauti, mazingira haya yanaweza kuwa duka la rejareja au soko ambalo wateja wanaweza kuchagua bidhaa wanazozihitaji.

Shughuli hai ya kibiashara katika soko la kawaida watu mbalimbali wamekaa wakihusika katika biashara wakiuza na kununua nyanya zingine. Hii inawakilisha mfumo wa soko la ndani na jinsi mzunguko wa biashara unavyofanyika katika jamii. Huku kunaonekana kuwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo, nyanya nyekundu zimepangwa katika muundo mzuri na wauzaji wakijikita katika kujishughulisha na shughuli mbalimbali za sokoni.

Mchuuzi mdogo akiuza mazao yake kando ya barabara bidhaa zinazoonekana ni pamoja na mbogamboga za majani kama vile: kabichi na karoti, matango na karanga zilizopakiwa kwenye ndoo na mifuko mchuuzi huyu ameweka bidhaa zake kwenye mkokoteni unaoelekea barabarani, mazingira yanaonekana kuwa ni ya soko ambapo watu wanaenda kujipatia bidhaa mbalimbali.

Wanawake wawili wakitabasamu, wakiwa wamesimama nyuma ya meza iliyojaa mazao safi kwenye soko. Mmoja anashikilia lundo la mboga na wakati wingine amesimama karibu na nyanya na ndizi. Madhari haya yanaashiria biashara ya kila siku, yakisisisiza umuhimu wa masoko katika ugavi wa chakula.

Muhudumu anatoa huduma za simu akiwa ameketi nje ya duka. Duka hilo linatoa huduma mbalimbali za kifedha kama: "MPESA", "AIRTEL" na" TIGOPESA". Muhudumu huyo anasubiri wateja watakaokuja kupokea huduma hizo za kifedha pale watakapokuwa wana uhitaji.

Mkono wa mtu ukitumia simu aina ya nokia unaoonyesha ujumbe wa maandishi kutoka kwa m-pesa, ujumbe huo unathibitisha uondoaji wa kiasi cha shilingi za kikenya kupitia benki "ATM" hii inaakisi huduma za fedha za simu ambazo hurahisisha shughuli za kifedha.

Eneo ambalo linaonekana kuwa na nyumba za kisasa ambazo ni maalumu kwa ajili ya makazi zikiwa zimetengenezwa kwa ubora na zimekidhi viwango vya nyumba za kuishi, kwa pembeni kunaonekana kuwa na nguzo ya umeme ambayo inaashiria uwepo wa miundombinu bora ya umeme katika makazi hayo. Uboreshaji wa makazi katika jamii ni muhimu kwani uwezesha jamii kuishi katika makazi bora zaidi.

Sekta ya biashara ya nyumba ambapo jengo la ghorofa linauzwa, alama ya matangazo kwenye geti inaeleza kuwa ghorofa ya vyumba vitatu linauzwa na namba ya simu ya kuwasilina nayo imewekwa wazi. Hii inaashiria mchakato wa uuzaji wa mali isiyohamishika unaoendelea.

Jengo la ghorofa likiwa bado linaendelezwa ambapo kuna mianzi mingi inayotumika kama ngazi na miundo mbinu ya ujenzi, hii inaashiria mchakato wa ujenzi wa mali isiyohamishika unaoendelea hatua, hii ni muhimu katika sekta ya nyumba kwa ajili ya kuandaa makazi mapya.

Duka dogo lililopo ndani ya jengo kubwa la biashara lenye bango linaloonesha kuwa ni sehemu zinapopatikana bidhaa ndogo ndogo za kila siku. duka hilo limejaa pia likiwa wazi kwa ajili ya wateja, pia huonesha utaratibu wa majengo makubwa ambayo yana maduka mengi ndani yake ili kuwarahisishia wateja kuweza kupata bidhaa nyingi katika eneo moja.

Chuma iliyo shikilia enga za nguo ya mashati mbalimbali. Ikiwemo mashati ya flannel na yenye miraba. Mashati ya rangi tofauti tofauti huko ni koti moja la kijeshi ikiwa linaonekana. Nguo hizi zimepangwa kwa umakini kwenye henga zake. Eneo hili linafanana na duka la nguo za mitumba au ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa nguo za kisasa. Akija kumfanya yeye kulipe fine. Halafu atajua ni nguo kubwa.

Nguo nyingi zinazoonekana kuwa zimetundikwa kwenye henga ndani ya duka la nguo, mfumo huu wa upangaji unawapa wateja urahisi wa kutazama na kuchagua bidhaa wanazotaka kununua; hii inawakilisha huduma ya maduka yayouza bidhaa za mitindo na mavazi kwa ajili ya wateja.

Duka iliyosheheni bidhaa mbalimbali za mavazi, ikionyesha wateja wanajishughulisha na ununuzi wa bidhaa hizo, jinsi mpangilio wa duka hilo ulivyokaa inaonekana ni duka kubwa aidha: linauza nguo kwa jumla, au linauza nguo kwa rejareja.

Duka kubwa lenye muonekano mzuri na la kisasa linalojihusisha na uuzaji wa nguo, linaonekana kuwa na makoti pamoja na flana mbalimbali zimening'inizwa, huku kwa mbali kunaonekana kuwa na watu yamkini wanaweza kuwa ni wateja wanachagua bidhaa hizo, duka hili ni muhimu kwani linawezesha wanajamii kuweza kujipatia bidhaa za nguo kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao.

Duka kubwa lenye vifaa vya kisasa vilivyopangwa kwa utaratibu, bidhaa mbalimbali kama vile vikombe na vitu vya kupambia zimepangwa kwenye ngazi, mwanga wa taa na mapambo yaliyopamba mahali hapo huonyesha mahali pa kupumzika na kupata vinywaji.

Duka kubwa lililosheheni aina mbalimbali za viatu vikiwemo vya watoto na wakubwa. Vimepangwa kwenye safu ndefu za rafu ambazo zinawezesha wanunuaji kuweza kuchagua kwa urahisi na kuweza kujipatia bidhaa hizo. Jinsi mpamgilio ulivyokaa hili linaonekana kuwa ni duka kubwa linalijihusisha na uuzajji wa viatu vya wakubwa pamoja na watoto.

Duka kubwa lililosheheni nguo za kiume, yakiwemo mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangwa katika muundo mzuri; yana rangi tofautitofauti za kupendeza. Kwa mbali kunaonekana kuwa na suruali ambazo zimekunjwa vizuri katika henga zilizoning'inia. Mazingira yanaonyesha ni sehemu ya uuzaji wa nguo za kiume au ni duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa nguo za kiume.

Ndani ya duka kubwa la nguo la wanaume, lenye mavazi yaliyopangwa vizuri kwenye rafu na henga. Mavazi hayo ni kama vile; Suti, mashati, suruali na viatu. Mazingira haya yanafaa kwa wateja wanaotafuta mavazi ya kisasa na ya hali ya juu.

Eneo la huduma ya chakula na vinywaji ndani ya jengo la kibiashara. Kuna wafanyakazi wawili nyuma ya kaunta wakitayarisha vyakula na ubao wa orodha ya menyu unaning’inia juu. Hii inaonyesha huduma za migahawa ambazo hupatikana ndani ya maduka makubwa zinazotoa huduma kwa wateja wanaotembelea maduka hayo.

Duka lililosheheni bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri katika muundo wa kuvutia kwenye rafu ndefu; juu ya dari kuna taa ambazo zinatoa mwanga ndani ya duka hilo, chini sakafu inayong’aa ikivutia mandhari na ya kupendeza zaidi. Mazingira yanaonekana ni sehemu ya duka kubwa ambapo watu wanaweza kwenda kujipatia mahitaji yao ya kila siku.

Ndani ya duka kubwa haswa kwenye eneo la mahitaji ya wanawake na wanaume, bidhaa kama: sabuni na rosheni zimepangwa kwenye rafu na viatu vimepangwa kwenye rafu nyingine, bango linaonyesha wazi kuwa hili ni eneo la bidhaa za nyumbani na za kibinafsi likisisitiza upekee wa bidhaa zinazopatikana kwenye maduka makubwa.

Bidhaa mbalimbali za usafi, zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Baadhi ya bidhaa hizi zimepakiwa na matangazo yanayoonyesha punguzo la bei. Hii ni taswira ya duka la rejareja ambapo watu wanaenda kujipatia bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kuendesha maisha yao ya kila siku.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa mboga mboga pamoja na matunda likionekana kuwa na bidhaa mbalimbali za matunda kama vile ndizi, matango, machungwa pamoja na mboga mboga kama vile nyanya, viazi mviringo na karoti, huku kwa ndani kunaonekana kuwa na wateja ambao wanajihusisha na ununuaji wa vitu katika duka hilo.

Duka kubwa lililosheheni aina mbalimbali za nafaka, ambazo zimewekwa kwenye mifuko ya katani, huku kwa juu kukionekana kuwa na maandishi, aidha ni majina ya bidhaa hizo au ni bei zinazoonesha ni kiasi gani zinatakiwa kuuzwa. Mazingira kama haya yanaonesha ni eneo la duka kubwa au soko, ambapo wanajamii wanaweza kwenda na kuweza kujipatia mahitaji yao ya kila siku ikiwemo chakula.

Ndani ya duka kubwa haswa kwenye sehemu ya bidhaa za chakula kuna kaunta za mikate, afu za matunda na mboga na wafanyakazi wanaosimamia sehemu hizo. Eneo hii linaonesha mpangilio mzuri wa bidhaa na huduma mbalimbali zinazotoletewa kwenye maduka makubwa ikijumuisha bidhaa zakuoka, mbogamboga na vitu vingine vya chakula.

Sehemu ya duka kubwa hasa linalouza vinywaji vikali sehemu hio ina jokofu zenye vinywaji baridi, na rafu zenye bidhaa mbalimbali za vileo. Hii inawakilisha utaratibu wa maduka makubwa yanayouza bidhaa tofautitofauti ndani ya eneo moja, ikiwa ni pamoja na bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza kuhitajika na wahitaji wa bidhaa hizo.

Mteja akichagua mboga na matunda yaliyopangwa vizuri kwenye rafu ndani ya duka kubwa; bidhaa hizo zimetengenezwa kwa utaratibu kwa ajili ya wateja kununua hii inawakilisha huduma za duka kubwa ambalo linatoa bidha nyingi za matumizi ya kila siku ya nyumbani.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa nguo za watoto, huku kulia kunaonekana kuwa na nguo ambazo zimewekwa kwenye henga kwenye rafu ndefu zinazoelekea mbali, halafu mkono wa kushoto pia kuna bidhaa ambazo zimefungashwa vizuri na kupangwa vizuri kwenye rafu, zikiashiria mpangilio mzuri wa bidhaa hizo. Juu ya dari kuna taa ambazo zinatoa mwanga katika eneo hilo. Mazingira yanaashiria uuzaji wa nguo za watoto, ambapo wanajamii wanaenda kujipatia huduma hizo.